Mitambo mbalimbali na nguzo za umeme zimesimikwa kwa ustadi. Hutumika kusambaza nishati kwa ufanisi ili kuhakikisha huduma za umeme zinafikia maeneo mbalimbali kwa viwango vya kitaaluma.

Mashine ya mitambo mbalimbali ya umeme, imewekwa kwa ustadi mkubwa, kusambaza na kupitisha nishati hiyo muhimu kwa usalama na ufanisi, ili kusaidia na kuimarisha shughuli za uzalishaji, matumizi ya majumbani na maendeleo ya kiuchumi kwa ujumla.

Eneo lenye mitambo mbalimbali ya umeme linalofanya shughuli za huduma za kielektroniki na uzalishaji wa nishati ya umeme, likifaidika na uwepo wa bwawa kubwa la maji, ambalo hutumika kama chanzo kikuu cha nguvu maji, kwa mifumo ya uzalishaji wa umeme.

Mnara pamoja na makontena mbalimbali yanayotoa huduma za umeme, na usambazaji wa umeme katika maeneo mabalimbali, vikiwa vimesimama imara, pembeni kukiwa na mimea inayoota vizuri na milima ya kijani inayoashiria hali ya hewa safi na tulivu.

Nguzo ndefu ya umeme imesimama imara ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria jitihada za kusambaza nishati hii muhimu majumbani na jamii kwa ujumla.

Mitambo ya kisasa ya umeme imesimama imara, na kufanya kazi kwa usahihi kwa ajili ya usambazaji wa nishati katika maeneo mbalimbali ya mijini na vijijini. Ikiashiria ukuaji wa miundombinu, ya umeme na kuongeza upatikanaji wa huduma za nishati kwa wananchi.

Nguzo ndefu za umeme, zimesimama imara, zikiwa zimebeba nyaya nyingi na vifaa mbalimbali vya umeme, vikiashiria jitihada za kusambaza nishati hii muhimu majumbani na jamii kwa ujumla.

Nguzo ndefu za umeme zimesimama imara. Zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme, zikiashiria jitihada za kusambaza nishati hii muhimu majumbani na jamii kwa ujumla.

Eneo safi lenye mitambo ya kisasa ya umeme linaendelea kuzalisha na kusambaza nishati muhimu kwa jamii mbalimbali zikiwa msingi wa kuimarisha maendeleo, huduma na ustawi wa maisha ya watu mijini na vijijini.

Magari yamesimama kwa utaratibu pembezoni mwa alama ya pundamilia, yakiwaruhusu watembea kwa miguu kuvuka salama. Hali hii inashiria umuhimu wa kuheshimu sheria za barabarani ili kupunguza ajali na kulinda maisha ya wananchi.

Kibao cha pembetatu chenye rangi nyeupe na nyekundu kikiwa na mchoro wa mwanaume na mwanamke unaoashiria alama inayowasaidia watembea kwa miguu kuvuka au kukatiza katika barabara. Pembeni kukiwa na nguzo ya umeme na miti yenye majani ya kijani kibichi.

Wakandarasi wanaume wanaweka taa za barabarani zenye rangi nyekundu, kijani, na rangi ya manjano, ambazo hutumika kuongoza na kudhibiti mtiririko wa magari kuimarisha usalama na kupunguza ajali za barabarani.

Barabara mbili pana zimejitenga kwa safu ya nyasi nzuri zilizopandwa katikati. Magari makubwa na madogo pamoja na pikipiki zikisafiri kwa mpangilio mzuri. Taa za barabarani zimesimama imara, na maeneo maalumu ya mabango ya matangazo, yanaonekana kando kando ya barabara kuashiria maendeleo ya miundombinu ya kisasa, mpangilio wa mjini na ustawi wa sekta ya usafirishaji unaolenga usalama, urembo wa mazingira na ufanisi wa huduma kwa wananchi.

Magari makubwa ya kisasa ya kutengeneza barabara yanaendelea kufanya kazi kwa ustadi. Watu mbalimbali, wakiwepo wakandarasi, wamesimama pembeni, wakisimamia kwa makini. Miti mirefu imesimama imara kandokando ya barabara na makazi ya watu yakionekana kwa mbali, yakionyesha jinsi ujenzi huu unavyochangia maendeleo ya jamii na miundombinu ya kisasa ya usafirishaji.

Ujenzi wa barabara unaofanywa na watu mbalimbali wakiwepo wakandarasi, huku gari kubwa likipita kwa mwendo wa taratibu, majengo ya kisasa na nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene zinazopitisha umeme, zikiashiria uimarishwaji wa miundombinu ya usafirishaji na nishati katika jamii.

Mfanyabiashara mwanaume, amefanya huduma ya kufikisha mzigo kwa mteja wake wa mwanamke, kwa kutumia usafiri wake wa pikipiki. Amepita kwenye barabara safi ya lami, bustani za maua zimepangwa pembezoni mwa barabara, zikiendelea kustawi kwa umaridadi, na kupendezesha mandhari ya usafirishaji.

Barabara ya lami safi na yenye muonekano wa kuvutia, imepita katikati ya barabara mbili zenye vumbi. Katikati ya mandhari tulivu yenye miti iliyostawi vizuri ikitoa njia salama na ya uhakika kwa usafiri wa kisasa na kuaminika.

Ujenzi wa barabara unafanywa nawatu mbalimbali wakiwepo wakandarasi huku gari kubwa likipita kwa mwendo wa taratibu majengo ya kisasa na nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene za umeme zikiashiria uimarishwaji wa miundo mbinu ya usafirishaji na nishati katika jamii.

Katika barabara safi ya lami, lori kubwa linasafiri kwa mwendo wa wastan, watu mbalimbali wanatembea pembezoni kwa utulivu, bustani zimejaa maua safi zikipendezesha mandhari na maghorofa ya kisasa yamesimama kwa mvuto, yanachangia uzuri wa maisha ya kisasa mjini na zoezi zima la usafirishaji,

Taka mbalimbali zimehifadhiwa ndani ya eneo la usimamizi wa taka, kuimarisha utunzaji wa mazingira safi, bora na tulivu na kuzuia uenezaji na usambazaji wa maradhi, yasababishwayo na utupaji wa taka hovyo, majumbani na jamii nzima kwa ujumla.

Gari la taka linapokea uchafu kwa mpangilio, watu mbalimbali wanaleta tanka zao na kuzikusanya kwa uangalifu, tayari kusafirisha kwenda kuhifadhiwa katika eneo maalumu chini ya usimamizi wa taka, kwa usafi na ulinzi wa mazingira, na kuzuia maradhi yatokanayo na utupaji wa taka ovyo.

vyoo vya kisasa vimeweka kwa ustarabu, vikiwa na bomba la kisasa la kunawia mikono baada ya matumizi. Ikiwa ni hatua muhimu inayochangia kuimarisha usafi na kuzuia kuenea kwa magonjwa kwa jamii.

Mtaro umechimbwa kwa ajili ya kupitisha maji taka, kama sehemu ya usimamizi bora wa taka za kimiminika, ili kulinda mazingira dhidi ya uchafuzi, kuzuia mafuriko na kuboresha afya ya jamii kwa njia endelevu.

Mitambo mbalimbali inayoendelea kumwaga na kusambaza taka katika maeneo ya wazi. Hali hii inaashiria changamoto katika usimamizi wa taka na kuhitaji maboresho ya mifumo ya usimamizi wa taka, ili kulinda afya ya jamii na mazingira.

Gari aina ya lori la kubebea taka limesimama karibu na watu mbalimbali wanaofanya jitihada za kusafisha mazingira, wanakusanya taka kwa kutumia mikokoteni na vifaa maalum vya kuzolea kuonesha dhamira ya kuzuia utupaji taka ovyo na kulinda afya ya jamii dhidi ya maradhi.

Shughuli za uchomaji taka zinaendelea katika eneo la usimamizi wa taka. Kukiwa kumezungukwa na majani yaliyokauka hali inayoongeza hatari ya moto kusambaa endapo tahadhari haitachukuliwa ipasavyo.

Vyoo vya kisasa vinavyo hamishika, vimefungwa kwa ustadi katika maeneo maalumu, kwa ajili ya kuhifadhi taka salama. Ili kusaidia usafi wa mazingira na kuiboresha afya ya jamii, katika mfumo bora wa usimamizi wa taka.

Masinki meupe ya kukojolea kwa wanaume yamewekwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la vyoo, yakichangia kwa kiasi kikubwa katika usafi wa mazingira na usimamizi bora wa taka za majumbani, na maeneo ya uma.

Tenga la plastiki ina rangi ya bluu inatumika kuhifadhia nguo chafu, kwa usafi na mpangilio, ikisaidia kudhibiti taka za nyumbani , kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuimarisha usafi wa ndani na afya ya familia.

Taka mbalimbali za plastiki zimehifadhiwa vizuri ndani ya magunia meupe katika mfumo wa usimamizi wa taka ikiwa ni hatua ya kutunza mazingira, kuzuia utupaji ovyo wa taka na kuimarisha usafi na usalama wa jamii dhidi ya magonjwa yanayosababishwa na uchafu .

Vyuma chakavu vimehifadhiwa ndani ya eneo maalum la kuhifadhia taka ngumu ilikulinda usalama wa jamii, kuzuia majeraha nakudumisha mazingira safi na salama kwa jamii nzima.

Magari makubwa ya kubebea taka, yamesimama kwenye eneo maalumu, huku watu mbalimbali waliovaa sare na barakoa wanakusanya taka kwa kutumia vifaa maalumu na magunia, wakichangia usafi wa mazingira na kuimarisha afya ya jamii.

Mandhari ya uwani yenye utulivu, chombo maalumu cha kuhifadhia taka kimewekwa kwa usahihi karibu na sehemu ya viatu. Kinachangia kudhibiti taka kwa njia salama, kusaidia kutunza mazingira na kuimarisha mfumo wa usimamizi wa taka wa nyumbani.

Wakandarasi mbalimbali ndani ya shimo, wanafanya kazi ya kupitisha mabomba chini ya aridhi kwa ustadi, ili kuwezesha usafirishaji wa maji safi kwa jamii kwa lengo muhimu la kuboresha huduma za misingi na maisha ya wananchi.